Mama na binti yake aitwaye Siku, kila mwisho wa wiki, humfundisha na kumpatia maarifa ya kina ya namna bora ya kutunza kinywa chake ili siku zote awe na meno yenye afya bora.

Eneo la mapokezi katika hospitali inayotibu magonjwa yote na maswala ya kinywa, tayari ipo wazi kwa wateja wote wanaofika kusajiliwa kabla ya kuingia na kumuona daktari.

Ndani ya chumba katika hospitali maalumu kwa ajili ya matibabu yote ya kinywa. Mgonjwa amelazwa huku daktari ameingiza vifaa ndani ya kinywa chake ili kulingoa jino ambalo tayari limepata madhara lisiendelee kuathiri mengine.

Ndani ya chumba cha hospitalini kinacho toa matibababu yanayohusiana na kinywa, mgonjwa amelazwa huku madaktari wawili, mmoja anamulika na mwingine ameingiza vifaa ndani ya mdomo wake, ili kuling'oa jino ambalo tayari limepata madhara.

Hospitalini katika chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya kinywa, mgonjwa amelazwa kitandani madaktari wawili wamemzingira, mmoja akimulika na mwingine ameingiza vyuma ndani ya mdomo wake ili kuling'oa jino ambalo limeharibika.

Kutokana na mvua nyingi zinazoendelea kunyesha, mtaro unaopitisha maji taka unabomoka na kuhatarisha amani na usalama wa wale wote ambao wanaishi kando yake, ambazo ni nyumba zake zinaweza kusombwa na maji.

Mwanaume ambaye amebeba madumu mawili meupe juu ya toroli, amefika kando ya tenki kubwa linalohifadhi maji safi na salama anaendelea kuchota, huku mengine akiyamwaga chini na kufanya mazingira kuonekana ya uchafu.

Kijana wa kiume ambaye ni mchapakazi mjasiriamali anayetafuta kila namna ya kujiongezea kipato, anaendelea kuzikusanya chupa za maji na za soda ili baadaye kwenda kuziuza kiwandani na kupata kipato cha kujikimu kimaisha.

Wanafunzi wa shule ya msingi ambao wanayapenda mazingira, wanaendelea kupalilia miti ambayo waliipanda hapo awali, kisha kumwagilia maji na kuiacha iendelee kukua vizuri na baadae kuwa mikubwa.

Mwanaume ambaye ameketi huku mkono wake umewekewa kifaa maalumu kilicho unganishwa na mashine, wakati daktari akijalibu kumfanyia vipimo mbalimbali ili Kuweza kuligundua tatizo alilonalo.

Muhudumu wa afya akiwa kwenye chumba chenye vifaa na mashine tofautitofauti, akizisafisha na kuvipanga vizuri ili viweze kutumika hasa pale ambapo atapatikana mgonjwa wa dharura.

Nje ya hospitali wamejaa watu tofautitofauti waliokuja kuwaona wapendwa wao na wengine ni wagonjwa, kando yameegeshwa magari maalumu ya dharura pale ambapo inatokea mtu ameumwa kwa ghafla na anahitaji msaada.

Madaktari wamerejea kwenye chumba chao wanaendelea kuandika maelekezo na ripoti ya siku nzima, inayohusiana na yale yote waliyoyafanya changamoto walizokutana nazo na namna walivyokabiliana navyo madaktari wamerejea kwenye chumba chao.

Madaktari ambao wameketi na baadhi wamesimama, baada ya kumaliza kazi nzito ya kuelimisha wanafunzi wa shule za msingi, namna bora ya kuzitunza afya zao hasa ikifika kipindi cha kubalehe na kuvunja ungo.

Vijana wa kiume kwa kike ambao wanaruka na kushangilia baada ya kufanya mashindano ya kukimbia mbio fupi, na hatimaye wameshinda na kujizolea zawadi nyingi.

Eneo rasmi ambalo limetengwa kwa ajili ya huduma za watoto, kina mama wamefika wakiwa wamewabeba wakiendele kupatiwa maarifa na elimu ya namna bora ya kuwalea na kupata kizazi kilicho bora hapo baadae.

Madaktari wawili ambao wamebobea kwenye masuala ya kinywa, wamemlaza mteja kitandani wakiendelea kumchunguza ili kugundua jino ambalo limepata madhara na kuling'oa.

Kwenye chumba kilichotengwa kwa ajili ya watoto hospitalini, madaktari wawili wamesimama kando ya vichanga vilivyolazwa ndani ya chombo, wakiwakagua na kuwapima zaidi ili kugundua endapo wanachangamoto ya aina yeyote.

Ndani ya wodi ya watoto, mama ambae ametoka kujifungua hivi punde amemshika mwanae, akifurahia vile ambavyo ameteseka kwa miezi tisa na sasa ameubeba muujiza wake.

Ndani ya wodi maalumu ya watoto, mama ambaye ametoka kujifungua muda sio mrefu, ameketi kwa furaha tele wakati anamnyonyesha mwanae na kuelekea nyumbani.

Ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya watoto hospitalini, mhudumu wa afya anamuangalia kwa umakini kichanga ambaye amelazwa katika uangalizi kabla ya kumrejesha kwa mama yake aliyekwisha kujifungua na kuwaruhusu kuelekea nyumbani.

Ndani ya chumba maaalumu hospitalini, kinachojishughulisha na watoto. Kichanga kimelazwa kitandani, huku daktari akimpima na kumkagua ili kujua endapo anachangamoto yoyote, kabla ya kumkabidhi mama yake na kuwaruhusu kurejea nyumbani.

Ndani ya wodi maalumu ya watoto, mama akiwa amelala kitandani na mwanae, anamtazama kwa makini wakati anaendelea na matibabu, ili kuweza kufanya haraka kupona na warejee nyumbani.

Chumba maalumu kwa ajili ya kuwatunza watoto, ambao wametoka kuzaliwa wakati huo huo na kuwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Mhudumu wa afya naye anaendela kuwatazama na kuhakikisha wanapona kwa haraka.

Wahudumu wa afya ambao wamekita kambi yao kwenye kijiji, wanaendelea kuwapatia watoto chanjo ya aina tofautitofauti, ikiwa ni matone wanayowadondoshea mdomoni, yanayowakinga na magonjwa mbalimbali haswa yanayoambukiza.

Madaktari waliyokita kambi yao katikati ya jamii, wanaendelea kuhamasisha na kutoa chanjo kwa watoto wadogo, ili waweze kuwaepusha na magonjwa mbalimbali, yanayoweza kuwasababishia ulemavu wa kudumu.

Madaktari ambao wamekita kambi yao katikati ya wanajamii, mmoja wapo akiivuta dawa ndani ya sindano ili kuweza kuwapatia chanjo watoto, zinazowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali hasa yanayoambukiza.

Dawa tofautitofauti za asili ambazo zimewekwa kwenye vibakuli vidogo na vikubwa kiasi, tayari kwa wateja wote ambao wanakuja kuzinunua na kwenda kufanya matumizi yao kulingana na maelekezo wanayopatiwa.

Mtaalamu wa dawa za asili amependa moja ya mti, ambao huwa anautumia kutengenezea bidhaa zake kando ya nyumba yake na umemea vizuri, akisubiria kuchuma kuchemsha na kuchanganya na mizizi mingine ili kujipatia faida kubwa.

Dawa za asili ambazo zipo katika mfumo wa vidonge zimetengenezwa kwa kutumia mitishamba na mizizi, ambayo inatumika kwa ajili ya wagonjwa walioko mbali na huduma za hospitali.

Dawa ya asili ambayo inatengenezwa kwa kutumia vitunguu maji pamoja na ndimu, ipo inauzwa kwa ajili ya wale wote wanaotamani kupunguza uzito ambao haupendi.

Dawa mbalimbali za asili zilizochemshwa na baadaye kuchujwa vizuri, zimewekwa kwenye vifungashio ambavyo sio rasmi na havijathibitishwa na mamlaka husika hivyo ni hatari kwa wale wote wanaopenda kuzitumia bila maelekezo ya kitabibu.

Dawaa nyingi za asili zilizowekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, zinauzwa kwa wateja wote hasa wale wanaoishi maeneo ambayo huduma za hospitari hazipatikani kwa rahisi.

Dawa za asili zinauzwa sokoni zikiwa zimetengenezwa kwa kutumia majani mizizi na magamba ya miti tofautitofauti ambayo, ni tayari kwa wagonjwa wote hasa wale ambao wameshindikana hospitalini.

Dawa ya asili ambayo ni mchanganyiko wa tangawizi na limao, iliyochemshwa kwa muda mrefu na hatimaye kuchujwa vizuri , ipo tayari kwa wateja wote ambao wanatamani kupungua uzito.

Dawa ya asili ambayo ni mchanganyiko wa mizizi na magamba ya miti, imewekwa tayari kwenye kifungashio chenye maandishi yanayo mwelekeza mtumiaji namna bora ili aweze kupata matokeo yaliyo sahihi.

Majani ya miti shamba yamechumwa na yamewekwa tayari eneo la jikoni ili kusubiria kusakazwa vizuri na kuchemshwa, yakichanganywa na magome ya miti na kupatikana dawa ya asili.

Dawa ya asili mbayo imetengenezwa kwa mchanganyiko wa miti shamba, majani na mizizi tofautitofauti; ili kuwatibu wenye magonjwa sugu ambayo yameshindikana kwenye hospitali kubwa.